Haya ni vitu ambavyo huwa inatoa kwa maziwa, labda maziwa imekuwa mala halafu unachemsha halafu inatoa hii. Huu unaweza tumia kutengeneza yorghurt ama unaweza tumia kuweka chakula.

Ndizi hizi zikiwa kwa laini. Ndizi hizi zikiwa zimetoka, kupandwa na mkulima, zikiwa ndizi ni safi na imewekwa kwa laini ili siku atakapo palilia huwenda ikaenda vizuri.

Mitungi ya maji, hapa ni kwa maziwa. Maziwa imejaa haya mitungi. Pale kuna baba moja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa yeye ndiye anapima haya maziwa akiweka kwa sufuria.

Pale kuna mama mmoja ameinama pale anashikilia, alafu hapo kuna baba mwingine anamwaga maziwa. Wanamwaga kwa hiyo ndoo ili waende wapeleke hizo maziwa wakaipime ni lita ngapi.

Baba mmoja ambaye anafunika ndizi lake. Sababu ni kama kunaweza kumenyesha na kukinyesha sana itaoza hizi ndizi, ama kuwe na hewa kubwa inaweza kata hii ndizi na iweze isi.

Jumba hili kuna daktari mmoja ambaye amevaa nguo zake za kazi akiwa pale anaandika, Kando yake kuna mtoto kijana huenda amekuja ili ampee chanjo katika jumbani mwa huyu kijana.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa na zikaekwa pale, wakulima wanakaa ndizi hawa katika shamba hilo la ndizi. Ndizi hizi zikiwa tayari kupelekwa na lori katika sokoni waweze kuuza.

Shamba hili ni shamba la ndizi, ndizi zikiwa zimepandwa mingi, na mkulima alafu amepanga zikienda kwa laini, hizi ni ndizi ambazo zikiwa tayari, wakimea padaye waitise wakaitoa ndizi.

Wanawake wawili wanaume wakiwa wote wa aina wameinama ili waweze kukama ng'ombe, wote wakiwa kwa ndoa alafu wamefunga ng'ombe miguu, pale kando kuna watu ambao wamekuja kwa wingi ili kusababisha au kuona jinsi ng'ombe ambavyo inakamwa.

Jaji kuu wa Kenya, ambaye amevaa nguo zake rasmi, nguo nyeupe, akiwa pale huenda anatoa hotuba yake, kwa wanahabari ama watu wa nchi, nyuma yake kuna maandishi ambayo imeandikwa.

Matakataka huenda wameeka pale. Hizi matakataka zimeharibu urembo wa nchi halafu tena mang'ombe wamekuja wakikula na hapo itasababisha ugonjwa wa ng'ombe hawa.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa zikiwa mingi pale ikiwa ndizi mingi sana. Pale katikati kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati ya ndizi alafu pale mwisho kuna watu wengi kadhaa wakiwa wamesimama.

Hapa ni shamba la ndizi zikiwa hapo zimeiva zikiwa refu. Kando kuna matunda ya ndizi amabayo huenda iko tayari kuikatwa na mkulima ili aweze kuchukua auze soko ama achukue nyumbani ikue chakula.

Mama mmoja ama baba akiwa amekama ng'ombe. Kwanza amefunga ng'ombe ili asitoroke. Ya pili akatafuta ndoo akawekelea ili akikama ng'ombe, maziwa ielekee pale ndoo yasimwagike.

Mama mmoja ambaye amekaa pale kwa kiti ili apewe chanjo yake kupitia mguu. Daktari amepea, amesimama kando yake akiwa anampea chanjo. Kando tena kuna wamama kina mama ambao wamepanga laini wakingoja wamu wao uwafikie.

Hapa ni chumba la maziwa. Baba mmoja aliyevaa koti lake nyeupe ameshika ndoo yake ya maziwa akiwa anapima maziwa. Alafu kuna pale baba mwingine analeta maziwa kutoka lori akimpea ili wapime maziwa.

Hii ni ndizi iliko kwenye shamba hilo. Ndizi ile ndogo kimeiva na ingine bado mbichi. Hii ndizi bado iko katikati ya shamba ambapo siku itakapokua wanafaa kuikata wapeleke kwa soko ama ipelekwe nyumbani ikulwe kama chakula.

Hapa ni baba moja, akiwa amevaa nguo zake na amebeba ndoo nyuma ya mgongo yake, akiwa anaaminika anaosha ng'ombe ili ng'ombe ikuwe na ngozi nzuri halafu tena asikuwe ameugua ama akuwe mgonjwa.

Hapa ni shamba ya mahindi .Shamba hili yenyewe imekauka maanake kumekuwa na kisa mingi hadi kumenyesha sana hadi mahindi yenyewe imeoza . Maanake mahindi yenyewe usiendelee kufuna maanake ishaharibika.

Ng'ombe hawa wa rangi tofauti ,kuna ng'ombe weusi kwama weupe .Wakiwa pale wanakula nyasi, pale corner kuna mwanaume mmoja akiwa anainama akiwa anahakikisha kuwa ng'ombe wote wanapata chakula sawa.

Ndizi hii ikiwa moja imeivaa, hii ndizi ambazo hasa mkulima ameitoa katika shamba lake ndizi hii unaweza tumia ukule kama chakula ama unaweza ipeleka pale soko ili uweze kuuza.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa suruali yake nyeupe na shati lake nyekundu akiwa amesimama katikati la ndizi. Ndizi hizi zikiwa tayari kukatwa maanake imekuwa mingi iko tayari kupelekwa soko.

Ndizi hizi zikiwa zimekatwa zikiwa mingi, pale ikiwa ndizi mingi sana na pale katikati kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama katikati ya ndizi , halafu pale mwisho kuna watu wengi kadhaa wakiwa wamesimama.

Hapa ni shamba la ndizi, shamba hizi ndizi zinaonekana kuwa imekauka maanake inaweza kuwa imepigwa na jua mingi ama kumenyesha sana hadi zimeoza, hizi ndizi huenda haitaendelea tena kuuzwa maanake imesiha.

Ng'ombe hili moja ambaye ilikuwa ya rangi yake nyeusi, imesimama alafu amefungwa na kamba. Hii ng'ombe ikiwa na vidonda, huenda hii ng'ombe iko na vidoda kwa sababu hakupewa dawa ili aweze kuwa na afya nzuri.

Hii ni gari ama lori ambayo imebeba ama imewekelewa maziwa kwa ndoo. Maziwa yote yamewekelewa hizo kwa ndoo huyu mbaba akiwa anajaza ndoo zote kabla abebe maziwa kupeleka kwa soko.

Hii ni ndizi. Ndizi hii katikati yake imeiva na katikati yake bado haijaiva. Hii ndizi imetoka kuchunwa kwa shamba ilhali bado inafaa kuekwa ili zote iive ili kupelekwe kwa soko ama ubebe kama chakula.

Hizi ni ndizi. Ndizi hisi zimechuwa. Halafu zikaletwa pale ikiwa ziko tayari kupelekwa. Wanaweza kuwa inangoja lori ili kupelekwa kwa soko waende wakauuze hizi ndizi.

Hii ni ng'ombe. Ng'ombe hii haswa anatumia teknolojia ya kisasa kukama. Hii ng'ombe haswa huwa inatumia teknolojia ya kisasa kukama, ili ikuwe ya haraka haraka isichukue muda.

Ndizi hii imeoza ama manaake hupata hewa iliyostahili hii ndizi haiwezi tumika tena maanake haiwezi fanyika tena maanake imebadilisha rangi na tena haiwezi ukauza tena kwenye sokoni.

Huyu ni mbaba ambaye ametoa ganda yake ya ndizi, alafu anatuonyesha ndizi ambayo ganda yake imetolewa, kwa mkono ingine ameshika ganda ya ndizi, alafu kuna ndoo ama kuna besheni ambaye anataka kuwekelea hiyo ndizi.

Ngombe ile pale ni ngombe mingi. Iko kwa chumba lao ama kwa nyumba lao. Pale inakamuliwa na teknilojia ya kisasa. Sababu ya teknilojia ya kisasa, ili kufanya kwa wakati ama kwa haraka sana.

Hii ni ndizi. Ndizi hizi ziko zimeiva zimetoka kukatwa kwa shamba, hizi ndizi ziko zikipelekwa kwa soko zimewekwa kwa gari inapelekwa kwa soko ili ziuzwe na mkulima aweze kupata pesa zake.

Mahindi hii ambayo inaonyesha kuwa na rangi nyeusi inamaanisha kuwa hii mahindi ikiwa imeoza ilhali bado katikati la shamba pale kuna mahindi zingine zikiwa safi bado hijaiva ili waweze kuikata.

Hawa ni wakulima ambao wametoka kuikata. Wametoka kuikata ndizi katika hii shamba maanake bado wako shamba. Wote wako wamekata ndizi wanaitarisha ili kufunika. Baada ya kufunika wataitengeneza wapeleke soko la kuuza.

Mwanamke mmoja daktari akiwa pale amevaa koti lake la kazi; akiwa pale ameshika kwa mkono yake chupa ana sindano. Halafu kando yake kuna msichana akiwa amebeba mtoto ilhali huyo mtoto amepewa chanjo.

Mama mmoja akiwa amevaa nguo lake. Huyu mama akiwa ameshika ng'ombe, huenda anaosha hii ng'ombe ili ahakikishe kuwa hii ng'ombe amepata ngozi nzuri. Tena ng'ombe akipata ngozi nzuri, maziwa itakuwa mingi. Tena amebeba huyu mama amebeba mtungi nyuma yake inayobeba dawa ya ngozi hii.

Baba mmoja, baba wawili. Mmoja akiwa anatoa maziwa, akiweka kwa hiyo tank . Hiyo hiyo mtungi ya maziwa, na mwenyewe wa pikipiki akiwa amefunga vizuri ili aweze kuibeba.

Ndizi ikiwa pale imepangwa kwa nyumba jini. Wamepanga ndizi zikiwa zimeiva na ziko tayari kuuzwa na kidogo wameweka katika sanduku wako tayari kupeleka hiyo wakauza uko nje.

Pale kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa anawaeleimisha Watu watatu wenda yeye Ni kiongozi anawafunza jinsi kazi ambavyo kazi inafaaa kufanyika pale hosipitali.

Inaelezea vile ambapo wanahitajika. Ni ng'ombe ni aina ya katikati wameweka pale wakiwa wanakula ama wakitayarisha kukama.

Hii ni ndizi. Ndizi mingi ambazo zimekatwa zikawekwa pale jini kama imepangwa kwa laini na rubani kuna lori mbili ya rangi tofauti alafu pale kuna watu ambao wanatoanisha ndizi kutoka jini kuweka lori ndani.

Biashara za kimtandao zinaongezeka hapa nchini. Watu wanaanza kutumia dijitali zaidi. Hii ni fursa nzuri ya maendeleo ya kiuchumi

Hapa kuna ndizi. ndizi tatu. Ndizi mbili zikiwa zimeiva zikiwa tayari kupelekwa soko ama mwenyeji akazichukue nyumbani alafu zikule.

Mwanamke amesimama karibu na mti mrefu. Amebeba mtoto mdogo ambaye analia. Mtoto amevaa koti la rangi ya kijani na suruali nyeupe. Mwanamke amevaa nguo nyeusi na anaonekana amechoka. Watu wengine wamesimama mbele yao, wakiongea. Gari nyeusi imepakiwa nyuma ya mti. Juu ya gari kuna sanduku kubwa. Chini ya mti kuna maua mekundu.

Wana riadha ya kushindana wa pikipiki wote wamefaa sare zinazofanana ambao timu yao imeandikwa chini. Wakiwa katika baiskeli wanaibuka wanashindana katika hiyo michezo wa kushindana baiskeli.

Hapa ni shamba la ndizi, ndizi hizi ziko katikati ya shamba ,zikiwa bado hazijaiva, zikiwa bado kidogo, hizi ndizi zimepangwa kwa laini ,ili ile siku wataka kuweka maji ama wanataka kuchuna, unaweza pata mazao unayostahili kupata.

Ng'ombe mmoja, akiwa pale wawili, mwenye amelala katika nyasi. Huenda wamechoka ndio uchovu, ama maanake wamekosa chakula, ndio maana wamelala pale kama wanaongea hicho.

Mama amempeleka mtoto wake katika hospitali ili apewe chanjo. Na hapo pale kuna daktari akiwa anampa chanjo mtoto kupitia mkono mkuu wake. Alafu kando yake kuna watu ambao pia wamepanga laini wakiwa wamekuja ili waweze kupewa chanjo watoto wao.

Mama mmoja akiwa pale amesimama kama ameshika ndizi yake .Wamekata ndizi zake mbili ye akiwa katika shamba inaweza kuwa ametoka kukata hii ndizi likiwa tayari kupeleka soko.